Katika duka hili la kuuzia shati kuna baadhi ya masharti za polo zimewekwa katika vihangio pia kuna suruali imeekwa kwa kihangio ,na kuna zile ambazo zimekunjwa na kuwekwa katika rafu ,kuna rafu moja ya juu na kuna rafu zingine tatu za chini.

Duka hili la manguo lina nguo tofauti tofauti. Kuna suruali , kuna kaptura, kuna pia mashati . Wanunuzi wanaonekana kuchagua nguo hizi kwa utaratibu mno. Pia nguo hizi zimeandikwa kila nguo na bei yake. Nguo hizi zimewekwa katika vihang'o ambavyo vinasaidia wanunuzi kuchagua .

Duka hili la manguo linauza suti. Suti hizi ni za rangi tofauti tofauti. Pia rangi hizi ni za kupendeza na za kuvutia. Suti hizi zimewekwa katika vihang'o ili kuwezesha wanaokuja kununua kuchagua vyema na katika rangi ambayo inawafurahisha.

Katika duka hili la kuuzia nguo, kuna t-shirts za rangi tofauti tofauti, zote zimewekwa kwenye kiango cha nguo na kuwekewa bei ya mia moja hamsini. Pia juu yake kuna mabagi yamewekwa ya kuuza, yote ni ya kubebea nguo ama vitabu kwenda shuleni,. Mabagi hayo ni ya kupendeza.

Gari hili limeegeshwa ndani ya gereji. Gari hili limefunguliwa milango miwili upande mmoja. Linaonekana kuwa lilikuwa linaoshwa na baadaye kupanguzwa ili liweze kuuzwa.

Nguo hizi zimefungashwa katika mitumba. Mitumba hii iko kwa wingi na imewekwa katika chumba kimoja na pia kuna mtu ambaye anaonekana kungoja wanunuzi ili aweze kuwauzia mitumba hii.

Katika kibanda hiki kuna aina mbalimbali ya bidhaa. Kuna ile ndizi mbichi ambayo inaweza kupikwa na kuna ile ndizi iko tayari kuliwa, kuna nyanya, kuna biringanya, kuna hoho na pia kuna ndimu ambazo pia zinatumika nyumbani.

Katika upande huu wa duka hili kubwa la Quickmart, upande huu ni wa kuegesha magari na pia kuna maua ambayo yamepandwa, kando ya mahali hapa pakuegesha magari. Pia kuna toroli ambazo ziko kando ya duka hili kubwa. Toroli hizi zinatumika kwa ununuzi wa bidhaa ndani ya duka.